Magari ya mabasi, yakiwa barabarani yakisafirisha abiria kuenda maeneo mbalimbali. Katika muktadha wa kusafiri wa umma, mabasi hutoa huduma ya gharama nafuu kwa watu wengi, yakipunguza msongamano wa magari na kuchangia katika uchumi kwa kuwaezesha watu kufika kazini, shuleni na sehemu nyingine muhimu kwa urahisi.